Jengo kubwa lenye taa nyingi lililozungukwa na kuta zenye picha mbalimbali, pamoja na viti maalumu kwaajili ya wateja kukaa ili wapate vinywaji vinavopatikana katika jengo hilo.

Jengo kubwa lenye rangi nyeupe, ambalo lina magari matatu, ya aina tofauti, ambayo yanamilikiwa na kampuni maalumu kwa ajili ya kuuzwa kwa watu watakao kuwa wanayahitaji magari hayo.

Kijana akiwa katika duka la bidhaa za maziwa lenye rangi nyeupe, likiwa na bango la matangazo, ambalo lina picha ya ng'ombe, na nyuma yake kukiwa na mimea mbalimbali inayolizunguka duka hilo.

Samani zenye rangi nyeupe, zilizowekwa chini ya hema lenye rangi ya kijani na njano, lililopo karibu na gari dogo. Kuashiria kwamba ziko tayari, kwa ajili ya kununuliwa na wateja.

Samani mbalimbali zenye rangi tofautitofauti zilizowekwa katika chumba maalumu chenye vioo na ukuta wa rangi ya kijivu, ili ziweze kuwavutia wateja watakaotembelea chumba hicho.

Jengo kubwa lilopambwa kwa taa nyingi na kushikiliwa na nguzo nyeupe, likiwa na samani za aina mbalimbali zenye rangi tofauti, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Samani zilizoundwa kwa mbao, ambazo ni; kabati, meza, viti na kiti kidogo, zikiwa zimewekwa nje ya nyumba yenye madirisha ya mbao, iliyotengenezwa kwa bati na kuzungukwa na majani.

Mwanamke akiwa anaweka nyanya kwenye kifungashio maalumu, kutoka kwenye chombo cha rangi ya kijani, huku akiwa amezungukwa na mifuko yenye bidhaa mbalimbali, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mwenye nguo ya kijivu na nyeusi, akiwa anaweka bidhaa aina ya nyanya katika kifungashio laini karibu na meza yenye nyanya nyingi ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mwanamke mwenye mfuko mkubwa wenye maandishi ya kijani, akichagua bidhaa zilizowekwa kwa mpangilio kwenye sehemu maalumu katika duka, huku zikiwa na bei zake husika kwa ajili ya kurahisisha ununuaji.

Kabati la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kutafuna zenye bei maalumu kwa ajili ya kurahisisha ununuaji wa bidhaa hizo kwa wateja mbalimbali wanaozihitaji kwa wakati husika, ili waweze kuzipata na kukidhi mahitaji yao.